Duka la nguo la Zoya linaonekana likiwa na mandhari makubwa ya kioo yanayoonyesha mavazi mbalimbali ndani. manikwins kadhaa yamesimama yakiwa yamevalia nguo za kisasa, yakionyesha mitindo tofauti. nguo nyingi zimewekwa kwenye reki zkiwa zimepangwa kwa uangalifu.

Duka la Levis linaonekana likiwa na ishara yake nyekundu. Juu ya mlango wa vio, ndani ya duka nguo zimewekwa kwenye rafu na kuandalizi wawili wamevaa nguo za jinsi na fulani. Bango nyekundu nje ya duka linatangaza punguzo la hadi asilimia arobaini.

Duka la nguo limejaa nguo zenye rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye reki. Kuna nguo za kike za mitindo tofauti zikiwemo magauni na suruali. Rafu zilizojaa bidhaa zingine kama vile viatu na mikoba zinaonekana kwa mbali.

Duka kubwa la nguo limejaa wateja wakichagua bidhaa rafu zimejaa nguo za aina mbali mbali zikiwa zime tundikwa kwa utaratibu. Baadhi ya waterja wamevaa barakoa wakionyesha umuhimu wa afya alama za bei zimeonekana kwenye zikitoa habari za mauzo.

Duka limejaa bidhaa za nguo zilizopakiwa kwenye vifungashio vya plastiki. Rafu ndefu zimejaa soksi na nguo za ndani zikiwa zimetundikwa kwa utaratibu. Nguo za rangi mbalimbali zinaonekana zikitoa chaguzi nyingi kwa wateja. Sakafu safi inaonekana wazi ikionyesha nafasi iliyopangwa vizuri.

Rafu zenye viwango tofauti zimejaa mikoba na pochi za wanawake za rangi na mitindo mbalimbali. Mifuko ya ngozi ya kahawia na pochi zenye mifumo ya kijiometri kuonekana, Vitu vya mapambo na vifaa vingine vimepangwa kibiashara vikionyesha duka la bidhaa vya wanawake.

Maduka yaliyo jaa viatu vya aina mbali mbali yamepangwa kwenye rafu nyeupe. Nguo kadhaa zimeninginia upande mmoja zikiongeza rangi kwenye chumba. Taa za dari zinanagaza bidhaa zikifanya zionekane vizuri viatu vingi vimewekwa kwa mpangilio vikisubiri wateja.

Nguzo mbili za chuma zenye nguo mbalimbali zimetundikwa kwa utaratibu ndani ya duka. Kuna nguo za rangi tofauti na mitindo mbalimbali zikiwemo magauni na fulana. Ukuta wa nyuma una muundo wa dhahabu na pembe tatu ukiongeza uzuri wa chumba.

Kwenye duka hili kuna nguo na viatu, mbele, mannequin imeonyesha shati lenye ruwaza, nyuma yake viatu vimepangwa rafu tofauti. Upande wa kulia nguo zingine zimening'inia kitaluoni.

Viti vya watoto kadhaa vikiwa vimepangwa kwenye duka la bidhaa za watoto. Viti hivi vinafanana na viti vya kulishia watoto vikiwa na sehemu za mbele za kuwekelea chakula. Miundo yao inaonekana imetengenezwa kwa chuma na viti vina rangi ya kuvutia macho.

Duka la Woolworths linaonekana likionyesha nguo mbalimbali. Mannequins zimevalishwa nguo za kisasa zikiwemo magauni ya rangi tofauti. Nguo zingine zimening'inia rafu zikisubiria wateja. Maduka haya yamepangwa vizuri yakionyesha bidhaa zao.

Duka hili lina nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki zikiwemo koti na mashati. Kwa upande wa kulia kuna kifaa chekundu cha kuanikia nguo kwa mvuke. Nguzo za nguo zimewekwa mbele na mabango ya sale 50% yanaonekana kwa mbali. Hali ya ndani ya duka inaonekana safi na imeandaliwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye stendi nyeusi ya chuma. Upande wa kulia, begi nyeupe na kamba nyeusi zimewekwa juu ya meza. Sakafu ina vigae vyeupe na ukuta una michoro ya dhahabu na nyeusi. Kishikio kidogo chenye mapambo ya waridi kinaonekana karibu na stendi.

Stendi ina miwani mingi ya jua iliyopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Miwani hii inapatikana kwa mitindo na rangi mbalimbali ikiwavutia wanunuzi. Eneo hili linaonekana kuwa duka la miwani au sehemu ya duka kubwa. Mpangilio huu unaashiria urahisi wa wateja kuchagua miwani wanayoipenda.

Duka la nguo linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa. Nguo za aina mbalimbali rangi tofauti zinaning'inia mirija ya chuma. Vibao vya bei vingine vikiwa na namba mia moja vimebandikwa nguo.

Duka la Town Team linaonyesha nguo za kisasa. Maduka yanaonyesha nguo mbalimbali za mauzo, manekwins zimevalishwa mitindo mbalimbali. Skrini kubwa inaonyesha picha za vijana wakiwa wamevaa nguo za kisasa.

Hii ni duka la nguo lililojaa aina mbalimbali za mashati yaliyopangwa kwenye makabati. Baadhi ya nguo zimening'inia kwenye vijiti zikionyesha mtindo tofauti. Nyingine zimekunjwa na kuwekwa kwenye rafu zikiwa tayari kwa wateja.

Nguo mbalimbali ikiwemo mashati na koti la kijani la kijeshi zimening'inia kwenye fito ya chuma. Zimepangwa vizuri zikionyesha uteuzi wa mavazi. Mandhari inaonyesha ndani ya duka la nguo au chumba cha kuhifadhi mavazi.

Katika duka kubwa la kuuza nguo kuna nguo aina mbalimbali zenye rangi tofautitofauti za kike. Manekwins zinaonekana pia zimevalishwa nguo na mtu mmoja anaonekana kwa mbali.

Maduka ya nguo yakiwa na mannequins yaliyoonyesha nguo mbalimbali. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye reki, zikiashiria uteuzi mpana wa mavazi. Hii inaweza kuwa ndani ya duka la kisasa la nguo nchini Kenya.

Duka la nguo linaonyesha mavazi ya kiume yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na uma. Kuna mashati ya rangi mbali mbali pamoja na suruali zilizoning'inizwa kwa utaratibu. Juu ya sehemu ya kuonyesha nguo, kuna bango lenye jina la Chapa Polo.

Duka hili la nguo linaonyesha safu nyingi za bidhaa zilizopangwa vizuri. Kuna rafu zilizojaa jeans na mashati yaliyokunjwa pamoja na nguo zilizoning'inia. Bango kubwa la up to 40% off linaonekana wazi likionyesha ofa maalum kwa bidhaa teule.

Shuka imejaa viatu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Rangi mbali mbali za viatu zinaonekana, inaonyesha mkusanyiko mkubwa wa viatu.

Soko hili linaonyesha nguo nyingi zilizonong'inia zikiunda ukuta wa nguo mbalimbali. Ishara ya bei hamsini inaonekana katikati ikionyesha bei ya bidhaa. Watu wanatembea kati ya rundo la nguo wakitafuta vitu vya kununua. Hali hii inaonyesha shughuli za biashara ndogondogo au soko la nguo labda za mitumba.

Hifadhi kubwa ya duka la nguo lenye rafu zilizojazwa na mashati yaliyokunjwa na kupakiwa vizuri. Kuna safu ndefu ya nguo zilizoonyeshwa kwenye meza na nguo zilizoning'ia kwenye rafu zingine. Taa za dari huangaza bidhaa na kuonyesha uteuzi mpana wa mavazi kwa wateja.

Lori la kubeba abiria linaonekana likisimama kando ya mlima wenye matuta. Rangi yake ya fedha inang'aa chini ya jua kali. Dirisha zake zinaonekana kuwa nyeusi zikionyesha faragha kwa mbali. Milima na mimea ya kijani vinaonekana vikikamilisha mandhari ya asili.

Jua kali linamulika anga safi la blue .Gari tatu za kifahari za Mercedes-Benz G-wagon zimeegeshwa mfululizo barabarani. Taa ndogo zinaning'inia juu zikipamba mandhari. Barabara inaonekana safi na zimeanishwa vyema.

Basi dogo jeupe aina ya Toyota limesimama barabarani. Mlango wa abiria umefunguliwa ukionyesha viti ndani. Namba ya usajili, KDR 963V, inaonekana mbele ya gari. Anga la buluu lenye mawingu meupe linaonekana juu ya basi.

Tuktuk nyekundu iliyoonekana kuchakaa kidogo imesimama kwenye eneo lenye nyasi. sehemu ya miti imefunika juu ya gari hilo ikionyesha kuwa imekaa hapo kwa muda. Neno duramax linaonekana kwenye upande wa nyuma wa tuktuk na baadhi ya sehemu zake zinaonekana kuwa na kutu.

ari dogo lenye rangi ya kijivu limelala kwenye barabara iliyojengwa kwa matofali. Nyuma ya gari hili kituo cha mafuta cha Astrol kinaonekana kikiwa na mabomba ya kujazia mafuta. JUa linaonekana likichomoza likitoa mwanga unaoangaza sehemu ya gari na barabara.

Gari nyeusi aina ya Mercedes benz G wagon imesimama mbele ya maonyesho ya magari. Taa zake za mbele zinawaka zikionyesha muundo wake wa kisasa. Bamba la nambari linaonekana kusema Rawa Auto, kuashiria eneo la biashara.

Banda kubwa la maonyesho limejaa magari mapya yenye rangi mbalimbali. Watu wengi wanatembea kuzunguka magari, wengine wakipiga picha. Sakafu imetandikwa zulia jekundu, likiongeza mvuto kwenye eneo hilo. Taa nyingi zimening'inia juu, zikimulika maonyesho yote.

Gorofa ya maonyesho ya magari inaonyesha safu ya magari meusi yaliyo pangwa kwa uangalifu magari mengi yanaonekana kwa mbali yakionyesha uteuzi mpana sakafu ya viage inangaa chini ya taa nyingi za dari.

Magari mawili yaliyosimama eneo la wazi lenye miti. Gari jeusi na gari la kijani zinaonekana. Milango yake imefunguliwa. Watu wachache wamesimama karibu na gari la kijani, inawezekana walikuwa safarini, na sasa wamepumzika pembeni mwa barabara.

Gari jeupe aina za Subaru Forester XT limepaki nje, likionyesha upande wake wa nyuma. Nambari ya usajili KCE 982P inaonekana wazi kwenye beti la leseni. Magurudumu yanayaoonekana kuwa na matairi meusi yenye rim nzuri. Nyuma ya gari kuna ukuta mweusi na tanki la maji.

Huu ni uwanja mpana wenye nyasi zilizoota vizuri na miti mirefu kwa mbali. Magari kadhaa yameegeshwa hapa na pale yakionyesha mkusanyiko au tukio. Watu wachache wanatembea kwenye nyasi huku anga likiwa wazi na kung'aa.

Gari kubwa la kubeba mizigo limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Watu kadhaa wamesimama na kukaa karibu na magari wakifurahia hewa safi. Miti mirefu imetawanyika hapo ikitoa kivuli kwa bidhaa yao. Mwonyeshu huu linaashiria mkusanyiko wa kirafiki au tukio la nje.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama barabarani likiwa na taa za mbele zinazong'aa. Nyuma yake jengo lenye paa jekundu na madirisha makubwa linaonekana. Mwavuli mwekundu unaonekana karibu na jengo ukitoa kivuli. Mandhari inaonyesha eneo la mjini likionyesha maisha ya kisasa.

Mkono mmoja unakabidhi funguo za gari kwa mkono mwingine. Kwenye karatasi iliyo mbele yao kuna kalamau na mfano mdogo wa gari. Mazingira yanaonekana kuwa ya kiofisi au ya kibiashara yakionyesha shughuli ya makabidhiano. Watu hao wawili wanaonekana kufanya makubaliano au malipo ya biashara.

Jengo la kisasa lenye kioo na nguzo za buluu linaonekana chini ya anga safi. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo ikiwemo gari dogo jekundu na magari mawili meupe. Barabara ya lami inaonekana mbele ikiongoza kwenye maegesho.

Lori kubwa la kubeba magari limebeba magari kadhaa likionyesha usafirishaji wa magari. Magari haya yana rangi tofauti yakiwa yamepangwa vizuri juu ya lori. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na eneo la wazi ikionyesha mahali penye utulivu.

Hifadhi ya amgari inayoonyesha magari matatu yakionyesha rangi tofauti yakisimama kwenye nyasi. Mbele ya gari la buluu mwanaume amesimama akionyesha utayari. Nyuma ya magari miti mirefu inaonekana ikitoa kivuli na mandhari ya asili.

Tairi la gari linaoshwa kwa nguvu ya maji yanayorushwa na povu linaonekana likitanda. Magurudumu mengine yamepangwa nyuma yakingoja kuoshwa pia. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya kuosha magari au karakana.

Barabara inaonyesha lori kubwa lililobeba magari kadhaa likiwa limepaki magari mengine juu na chini. Magari hayo yanaonekana kuwa na kisasa yakiwa na rangi nyeupe na nyeusi. Watu wachache wanaonekana karibu na lori labda wakijiandaa kupakua au kupaki magari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi yakiwa yamepangwa mfululizo. Miti mirefu ya kijani inaonekana nyuma ikiongeza uzuri kwenye mandhari. Anga safi la blue linaonekana juu ikiashiria hali nzuri ya hewa. Gari la blue linaonekana mbele likiwa na namba ya usajili KDK 849T.

Gari ndogo la abiria limebaki mzima wenye miamba. Gari lina rangi ya kijivu na linaonekana kuwa tayari kuwasafiri. Mlima mrefu yenye mimea michache inaonekana nyuma hii inaashiria safari eneo la milima.

Gari nyeusi limelaki mbele, likiwa limeegeshwa chini ya jengo lenye paa pana la kuegesha. Mwangaza wa jua unaakisi kwenye kioo cha mbele. Nambari ya usajili wa gari inasomeka KCS 136F, ikionyesha gari hili, lipo nchini Kenya.

Gari nyeusi limelala katika sehemu ya maegesho chini ya jua kali. Inaonekana kua na namba ya usajili ya Kenya KCS. Nyuma ya gari, kuna muundo wa paa au jengo na anga ni blue safi.

Gari jeusi aina ya Honda stream limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la nje. Gari hilo lina rims za rangi ya kijivu na breki za rangi nyekundu zinaonekana wazi. Nyuma yake kuna muundo wa paa wenye nguzo za njano labda sehemu ya jengo au kivuli.

Mwanaume mweusi na mwanamke mweupe wako ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya maoyesho ya magari. wote wamevalia suti na wanaonekana wakichunguza nyaraka fulani. mwanaume anatabasamu akionyesha kuridhika au kuvutiwa. hali hii inaashiria mazungumzo ya kibiashara labda ununuzi wa gari.

Mwanaume anaonekana akipaka rangi gari la rangi ya waridi. Gari hili linaonekana kuwa katika mchakato wa ukarabati au uchoraji upya. Dirisha za gari zimeondolewa, na mwanaume amevalia kofia na nguo za kawaida. Inaashiria kazi ya ukarabati wa magari.

Gari la kifahari la rangi ya fedha, linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye nyasi ndefu. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyogezwa yakionyesha kua hii hali linaweza kua eneo la maegesho lisilo rasmi au la muda.

Gari jeupe limeegeshwa kando ya barabara namba ya usajili haionekani vizuri lakini taa zake za mbele zinaonekana wazi. Nyuma ya gari kuna miti na ishara za barabarani kuashiria mazingira ya jiji au mji.

Watu watatu, mwanaume mmoja mchanga, mwanamke mmoja mchanga na mwanaume mmoja mzee, wote wakiwa wamesimama karibu na gari. Mwanaume mzee anaonekana akionyesha kitu, labda akifafanua kuhusu gari hilo au kutoa maelekezo. Hali hii inaweza kuashiria ununuzi wa gari au mazungumzo yanayoendelea.

Gari dogo la abiria jeupe likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina madirisha meusi na magurudumu ya fedha. Nyuma kuna jengo linaloonekana kuwa mahakama. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mba la buluu linaoekana.

Gari la abiria inaonekana ikiwa imeegeshwa sehemu moja ikiwa ya rangi ya samawati. Gari hili linaonekana likiwa limetunzwa vizuri na inaweza kuwa inauzwa au imeegeshwa mahali salama. Hii inaashiria maegesho ya gari au uuzaji wa gari.

Gari aina ya pickup la rangi ya buluu iliyokuwa imeegeshwa kwenye nyasi. Nyuma ya gari kuna miti mirefu ikionyesha mazingira ya mashambani au msitu. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri likiashiria matumizi ya kibinafsi au ya kibiashara.

Soko lenye shughuli nyingi limeonyesha matunda mengi. Ndizi zimening'inia juu ya vibanda. Wafanyabiashara wanahudumia wateja wao. Matunda ya aina mbalimbali yamewekwa meza yakiwa tayari kuuzwa.

Soko kubwa linaonekana likiwa limejaa vibanda vya kuuza matunda na mboga mbalimbali. Bidhaa za sanaa na ufundi zimeonyeshwa kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi, wakionyesha mazingira ya soko la ndani lenye shughuli nyingi.

Meza imefunikwa kitambaa cha buluu na viatu vingi vimepangwa. Viatu vya aina mbalimbali na saizi tofauti vinaonekana. Mtu mmoja ameketi nyuma ya meza akihudumia wateja. Hii inaonekana kuwa soko la wazi la viatu.

Soko lenye bidhaa mbali mbali limejaa viungo na nafaka vilivyo pangwa kenye ndoo mchuuzi mmoja anasimama nyuma ya meza akionekana kuhudumia wateja kuta zimepambwa kwa rangi mbali mbali zikiongeza uhai kwenye soko.

Soko la nguo za mitumba limejaa rundo la nguo zilizokusanywa. Vifungashio vya plastiki nyeusi vilivyojaa nguo vinaonekana vikitegemea ukuta. Nguo nyingine zimetapaka ardhini zikisubiri kuchaguliwa. Watu wawili wanaonekana wakichunguza nguo wakitafuta bidhaa zinazowafaa.

Ndizi mbivu na mbichi zimewekwa waziwazi kwa ajili ya kuuzwa zikionyesha wingi wa matunda haya. Vitunguu na viazi vimepangwa karibu navyo vikiashiria soko la mazao. Bidhaa zimepangwa kwa njia rahisi zikiwaonyesha wateja urahisi wa kuzifikia.

Mazao mengi ya ndizi yamepangwa kwenye masunduku ya mbao ndani ya soko lenye shguhuli nyingi. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au kupanga bidhaa. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya soko la wazi au bunda kubwa.

Soko la wazi linaonyesha bidhaa mbalimbali, mboga mboga na matunda yamepangwa vizuri mabanda mbalimbali. Nguo za rangi mbalimali zimening'inia zikisubiri wateja. Watu wanapita katikati ya vibanda wakifanya biashara zao.

Kivuli kinaonyesha viatu vilivyopangwa kwa safu vikiwa vinaning'inia. Baadhi ya viatu vinaonekana vimeundwa kwa ngozi na vingine vinaonekana kuwa vya kawaida. Nguo zingine zinaonekana zikining'inia kwa mbali zikionyesha bidhaa zingine zinauzwa. Mandhari inaonyesha duka la nguo, likiwa na uteuzi mpana wa viatu.

Pambo la shanga za rangi nyingi na maganda ya kobe linaonekana likining'inia kwenye rafu za mbao. Vitu vya aina mbalimbali vikiwemo, mikufu na bangili, vimepangwa kwa utaratibu.

Soko la wazi limejaa bidhaa za sanaa na ufundi. Vinyago mbalimbali vya wanyama kama tembo, twiga, na pundamilia vimepangwa kwa wingi. Vito na mapambo mengine pia yanaonekana kuuzwa. Hali hii inaonyesha biashara hai ya bidhaa za kitamaduni.

Uchaguzi mpana wa viatu vya aina tofauti umepangwa kwenye meza zikiwemo buti, viatu vya michezo na raba. Viatu hivyo vimepangwa kwa kibiashara vikiashiria kuwa ni duka au soko la viatu. Mandhari yanaonyesha eneo la nje, labda sehemu ya soko la wazi.

Hii ni soko kubwa la jumla likionyesha idadi kubwa ya vitunguu. Watu kadhaa wanatembea au wamekaa wakifanya biaashara zao. Magunia ya vitunguu yamepangwa kwa ustadi yakionyesha wingi wa mazao.

Mwanamke anaonekana akisimama sokoni akitabasamu mbele ya rundo kubwa la karoti. Amevalia apron la miraba akionyesha utayari wa kuuza. Nyuma yake, bidhaa zingine za sokoni kama vile ndizi na mboga zingine zinaonekana.

Soko kubwa linaonekana likiwa limejaa aina mbalimbali za matunda na mboga zikiwemo karoti na maembe. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au kupanga bidhaa kwenye vibanda. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya soko la wazi au banda kubwa likionyesha biashara ya mazao.

Aina mbali mbali za matunda zimepangwa kwa uangalifu. Machungwa na matunda ya stafeli yanaonekana, pamoja na parachichi zimepangwa juu ya meza au eneo la kuuza. Hii inaweza kua soko la matunda nchini Kenya.

Sehemu ya soko imeonekena, ikiwa na bidhaa mbalimbali za ufundi na mapambo. Mkufu mrefu umetundikwa mbele na bidhaa nyingine zimetandikwa mezani. Inaonekana kuwa eneo la kibiashara ambapo bidhaa za kitamaduni zinauzwa.

Soko hili la wazi linaonyesha mwanamke akishughulikia mboga mbalimbali ikiwemo nyanya, matongo na vitunguu. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao na vikapu. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za soko na watu wengine na bidhaa zinaonekana nyuma.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vito, nguo na kazi za sanaa limeenea barabarani. Mwavuli na vibanda vimetumika kutoa kivuli kwa wachuuzi na bidhaa zao. Nyuma ya soko majengo marefu yanaonekana yakionyesha kuwa soko hili lipo katika eneo la mjini.

Soko la matunda na mboga likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la viazi na machungwa pamoja na mboga nyingine. Watu wanaonekana wakitembea sokoni wakiashiria shughuli za kibiashara.

Jengo lenye ghorofa mbili lina rangi ya blue na madirisha makubwa. Chini kuna duka la Safaricom likiwa na alama ya kijani. Ngazi ya blue zinaongoza kuenda ghorofa ya juu. Kuna nyaya za umeme zikipita juu angani.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likisimama wima likiwa na kuta za zege na kamba nyekundu inayoshuka chini upande wake. Juu ya kamba hiyo nyekundu jina Majestic Plaza linaonekana likiwa limeandikwa wima. Anga la bluu lisilo na mawingu linaonekana juu ya jengo huku sehemu ya jani la mmea ikionekana juu kushoto.

Jumba hili la ghorofa lina milango ya chuma yenye nakshi ikilinda sehemu ya kuingilia. Madirisha makubwa yamefunikwa kwa nondo yakitoa ulinzi wa ziada. Paa la kijani linaongeza rangi ya kipekee kwenye muundo mzima.

Jengo kubwa refu na lisilomalizika linaonekana likisimama dhidi ya anga la blue . Kuta zake za saruji ziko wazi, zikionyesha hatua za ujenzi piles za changarawe na vifaa vingine vya ujenzi viko chini vikionyesha kuwa kazi inaendelea.

Jengo refu la ghorofa likiwa na muundo wa kisasa linasimama mbele ya anga la bluu. Kamba za umeme zimevuka mbele ya jengo zikiongeza hisia ya kina. Chini ya jengo uzio wa chuma na kiti kubwa la rangi ya kijivu vinaonekana.

Jumba kubwa la kifahari limesimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Lango la mprira wa kikapu linaonekana mbele ya nyumba likiwa limefugwa vizuri. Bustani iliyopambwa kwa mti ya minazi na mimea mingine inapendeza mazingira ya nyumba.

Chumba kipana chenye sakafu ya mbao inayong'aa kimeonyeshwa. Dirisha kubwa na milango ya vioo zinafunguka kuelekea balkoni zikitoa mwonekano wa majengo mengi nje. Taa mbili za kupendeza zimening'ia kutoka dari zikitoa mwanga wa kutosha.

Uzio wa nyumba unaonekana ukiwa na waya za miba juu. Karatasi nyeupe imeandikwa ukuta ikiashiria Two Bedroom House to Let . Namba ya simu 0794723525 imetajwa tangazo hilo. Hii inaashiria kuwa nyumba inapangishwa.

Nyasi kavu imetanda kwenye ardhi pana ikiashiria eneo la wazi. Majengo machache yamejengwa mbali yakiwa yamezungukwa na kuta ndefu. Anga lina mawingu meupe yakionyesha hali ya hewa ya utulivu. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya makazi ya nje ya mji mkuu wa Nairobi.

Jengo refu la kisasa limesimama likionyesha muundo wake wa gorofa nyingi . Gorofa za juu zina Balcony zenye nakisi za kipekee. Dirisha zenye viparaza vyeusi vimepangwa vizuri zikiongeza uzuri wa jengo. Eneo hili linaonekana kuwa makazi ya kifahari.

Majengo marefu mengi yamejengwa jijini, kuna mabingu mazito angani, yanaashiria huenda mvua ikanyesha. Sehemu ya jiji inaonekana ikiwa na paa za rangi tofauti tofauti. Ujenzi bado unaendelea mahali fulani.

Bango kubwa linaonyesha matangazo ya kitu cha ununuzi kinachojengwa kikijulisha umma kuhusu maduka yatakayo kuwemo. Nembo za maduka mbalimbali ikiwemo Naivas zimebandikwa waziwazi.

Jua linang'aa juu ya nyumba kadhaa zenye paa nyekundu. Sehemu ya mbele inaonekana kuwa shamba tupu lenye nyasi kavu. Ukuta wa mawe umejengwa kuzunguka baadhi ya nyumba ukionyesha mipaka ya mali. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likifanya mandhari ya wazi.

Jengo refu jeupe na lenye ghorofa nyingi limeonekana likisimama wima angani likiwa na madirisha mengi ya kioo, likiwa limezungukwa na miti na majengo mengi kwa mbali linaashiria mazingira ya mjini. Anga inaonekana wazi ikifanya jengo hilo linaonekana waziwazi.

Jengo refu lenye taa zinazowaka linajitokeza gizani, likiwa limezungukwa na miti mirefu. Anga la usiku linaonekana kuwa na mawingu likiongeza hisia ya utulivu. Chini kuna ua mweupe na barabara inayoonekana kuwa na taa chache.

Jengo refu la makazi limesimama wazi likionyesha ghorofa nyingi. Waya za umeme zimetanda angani, zikipita juu ya jengo na miti. Miti ya kijani kibichi imepandwa karibu na jengo ikiongeza uzuri wa mandhari. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya makazi Nairobi.

Majengo kadhaa yenye paa za manyasi yanaonekana chini ya anga safi. Muundo wa mianzi na mbao umetumiwa sana ukiipa majengo mwonekano wa kitamaduni. Karibu na jengo la kulia, kuna vifaa vya ujenzi vilivyokusanywa kuashiria labda shughuli za ujenzi au ukarabati zinaendelea.

Bango kubwa na bluu linatangaza mradi wa (highway heights) kilimani jengo refu la kisasa linaonekana wazi likionyesha fursa za kununua au kukodisha nafasi. Namba ya simu na maelezo ya ready for occupation yameandikwa kwa herufi nyekundu. Anga safi la buluu linaonekana juu likiashiria hali nzuri ya hewa.

Binadamu amejenga jengo refu la kisasa ambapo linaonekana likiwa limefika urefu wa ghorofa nyingi. Kreni kubwa ya majano imesimama juu yake, ikitumika kusogesha vifaa vya ujenzi. Anga la bluu linaonekana likipamba mandhari huku mawingu meupe yakitawanyika mbali.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likionyesha anga la jiji likiwa na mnara wa mawasiliano juu yake. Bango la matangazo la Symphony Residence Lavington linaonekana likining'inia kwenye nguzo ya umeme likitangaza nyumba. Hali hii inaonyesha ukuaji wa miji na biashara ya majengo huku Lavington, Nairobi.

Ujenzi wa jengo jipya unaendelea, na kuna bango kubwa la to let , kutoka nightfrank, namba za simu za mawasiliano zinaonekana kwenye bango. Hii inaashiria nafasi za kukodisha zinazopatikana.

Watu wengi wamepanga foleni maduka makubwa, wanasubiri kuhudumiwa kaunta mbalimbali, zikiwa na manambari. Baadhi yao wameshikilia vikapu vya ununuzi, inaonekana kuna shughuli nyingi za ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la rejareja kunaonyeshwa sehemu ya bidhaa za mboga na matunda. Mabango ya kijani yenye neno organic yametundikwa juu, kuashiria bidhaa asilia. Rangi angavu za matunda na mboga zimepangwa kwa uzuri kwenye rafu na mwangaza wa taa kutoka juu unaonekana vizuri.

Idara ya mboga na matunda inaonekana katika duka kubwa. Bidhaa mbalimbali kama viazi, vitunguu na karoti zimewekwa kwenye meza ishara zenye maandishi eat good feel good na organic zimening'inia juu zikionyesha bidhaa safi. Hii inaonyesha eneo maalumu na la kuuza bidhaa za shambani ndani ya duka.

Duka kuu linaonyesha wateja wakitembea na kununua bidhaa mbalimbali. Rafu zimejaa vitafunwa na bidhaa zingine zikiwa zimepangwa vizuri. Taa nyingi zimewekwa juu zikitoa mwanga wa kutosha kwa eneo lote. Sehemu hii inaonekana kuwa na shughuli nyingi kwenye duka la reja reja.

Sehemu hii ya duka kuu inaonyesha aina mbalimbali za bidhaa za kuoka zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza. Taa nyingi zimewekwa juu zikitoa mwanga wa kutosha kwa bidhaa. Wateja wanatembea polepole wakichagua vitu wanavyovihitaji. Eneo hili linaonekana kuwa duka la kisasa la Nairobi lenye mpangilio mzuri.

Korido ndefu ya duka kubwa inaonekana ikiwa na rafu zilizojazwa bidhaa pande zote mbili. Njia kuu ni tupu, katikati, ikiruhusu mwendo huru wa wateja. Vikapu vikubwa vya ufumaji vimepangwa upande wa kulia, vikionyesha sehemu ya bidhaa za nyumbani.

Banda la mboga mboga linaonekana likiwa limejaa aina mbalimbali za mboga za majani kama vile spinachi. Ishara zinaelekeza kwenye sehemu ya saladi na mimea safi zimetundikwa juu. Sakafu ya vigae inaonekana safi, ikionyesha mazingira ya duka kubwa la kisasa.

Duka kubwa linaonyesha mashine za kufulia za kisasa zikiwa zimepangwa kwenye rafu ndefu, mashine hizo zina rangi na ukubwa tofauti zikionyesha aina mbalimbali za bidhaa, mbele ya rafu bango kubwa linaonekana likitangaza bidhaa za LG wateja na wafanyikazi wanaonekana wakitembea mbali wakionyesha shughuli za kawaida za duka.

Mkono unaonekana ukichagua bidhaa kutoka kwenye michirizi. Michirizi mingi ya uwazi imejaa aina tofauti za karanga na nafaka. Zikiwa zimepangwa kwa urembo, chini yake kuna masanduku ya plastiki yaliyojaa bidhaa nyingine. Rangi za asili za karanga zimesimama wazi didhi ya chopo chenye uwazi.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za urembo na utunzaji wa ngozi zikiwa zimepangwa kwa mpangilio. Juu ya rafu, kuna mabango yenye matangazo ya bidhaa. Sakafu yenye vigae inaonekana ikipita katikati ya isle . Taifa nyingi zinatoa mwanga wa kutosha.

Duka la mboga linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye vibweta vya mbao na vikapu. Nyanya nyekundu zinang'aa zikiwa zimewekwa kwenye masanduku na vikapu. Migomba imeonekana nyuma na mandhari inaonekana kuwa na nuru.

Mwanamke amesimama dukani akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu, rafu zimejaa vyombo mbalimbali vya plastiki vilivyo pangwa vizuri. Wateja wengine wanaonekana mbali wakiendelea na ununuzi wao. Hali hii inaonyesha duka kubwa la reja reja lenye bidhaa nyingi za nyumbani.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za usafi na matumizi ya nyumba. Chupa zenye rangi tofauti zimepangwa vizuri zikiwavutia wanunuzi. Sakafu inaonekana kuwa safi na inameta ikionyesha usafi wa duka lenyewe. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya duka kubwa la rejareja.

Safu ndefu za rafu zimejaa bidhaa mengi mbalimbali za kahawia na vinywaji vingine, kuna paketi za rangi tofuati kama vile blu, njano na nyeusi, baadhi ya paketi zimeonyeshwa bei zikionyesha kiasi cha fedha kinacho hitajika, duka hili linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi za kutosha wateja.

Duka kubwa la rejareja linaonekana limejaa bidhaa nyingi. Watu wanatembea miongoni mwa rafu wakichagua bidhaa wanazohitaji. Mabango ya matangazo ya bei yamening'inia juu. Sakafu inaonekana safi na kung'aa.

Rafu ndefu zimejaa vinywaji mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa rangi tofauti. Chupa nyingi za juisi zimetawala eneo hilo zikionyesha wingi wa bidhaa. Sakafu inaonekana safi na inameta ikiakisi taa za juu. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya duka kubwa la rejareja au supermarket .

Duka kubwa ya bidhaa imeja bidhaa mbalimbali, watu wanatembea wakifanya manunuzi yao wengine wamekusanyika sehemu tofauti za duka, rafu zimejaa bidha za aina mbalimbali zikiwemo vinywaji, vyakula na bidhaa za nyumbani duka hili linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi za kutosha wateja.

Duka kubwa linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo friji, baiskeli na fanicha. Bidhaa zimepangwa vizuri huku friji zikiwa zimepangwa mbele. Nyuma, baiskeli zimepangishwa juu zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa.

Orodha ndefu ya bidhaa imejaa kwenye rafu za duka kubwa. Mifuko ya unga imerundikana chini ya rafu, ikionyesha wingi wa bidhaa. Dari ina taa ndefu inayong'aa, ikimulika bidhaa. Maneno floor yanaonekana yakining'inia ukutani mbele.

Huo ni mtazamo wa ndani wa duka au maduka makubwa ukiangalia chini ya corridor ndefu. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vifungashio vidogo, vidogo. Upande wa kulia, nguo za watoto zimetundikwa kwenye rack zikionyesha rangi ya mitindo tofauti.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula na vitu vingine vya nyumbani. Bidhaa kama cerelac , nafaka na vifungashio vingine vimepangwa vizuri kwenye kote kwenye rafu. Lebo za bei zinaonekana kwenye baadhi ya bidhaa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa kukiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na sakafu inaonekana safi na nyeupe. Njia za kutembea kati ya rafu ziko wazi zikionyesha nafasi ya kutosha kwa wateja. Taa za dari zinaangaza vizuri eneo lote la duka.

Rafu kadhaa zimejaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa. Kuna bidhaa zilizopangwa vizuri zikionyesha mpangilio wa duka la kisasa. Kando ya rafu hizo kuna sufuria na mmea kuashiria kuwa duka hilo linauza bidhaa za nyumba na za bustani. Kwa ujumla inaonekana kama sehemu ya duka lenye bidhaa nyingi tofauti.